Shughuli ya uuzaji wa matunda unaendelea mahali hapa. Wanauza mandizi, machungwa, nanasi, parachichi. Chini ya kibanda hiki, tunaona kreti za soda na boksi ambazo zimewekwa.

Shughuli ya uuzaji unaendelea katika kibanda hiki. Wameeka mandizi kwenye ndoo ili yasije yakaanguka. Nyuma, tunaona viazi vitamu ambavyo vinauzwa pamoja na vitunguu, kando yake kuna boksi nyeusi.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia na saa mkononi ameketi kando ya biashara yake. Anauza matunda kama vile paipai, machungwa. Pia kuna ndizi na kando yake pia tunaona watu wawili.

Viazi vimewekwa katika masanduku yaliyotengenezwa na mbao. Juu yake, kuna boksi ambalo limewekwa. Kando, kuna vinywaji na pia duka la M-Pesa.

Gari jeusi lililopakiwa juu ya nyasi katika eneo la wazi. Magurudumu yake yanavutia. Pembeni kuna mengine yaliyopakiwa, na kwa umbali kuna watu zaidi.